Trei nyingi za mayai, na za rangi tofauti tofauti. Zimepangwa kwenye rafu refu ya mabati, na yenye mgao. Chini ya rafu hiyo kunako trei zilizojaa yai na kupangwa kwa utaratibu. Eneo linaashiria sehemu ya ndani ya duka la mayai.

Tikiti maji kubwa kubwa zaidi ya moja zimepangwa pamoja. Upande wa kushoto kunako matunda yenye rangi ya manjano na kijani. Upande wa kulia pia kuna matunda mengine ya rangi ya kijani. Eneo linaashiria sehemu ya wazi ya kibandani au sokoni.

Magari mengi zenye muundo wa kisasa na ya rangi mbalimbali yakiwemo nyeupe na nyeusi zimesimamishwa kwenye eneo wazi la kiwanja. Sehemu ya nyuma ya gari hizo kunako msitu wenye miti mirefu pamoja mamimea mingine. Watu wakiwemo wanaume wamesimama nyuma ya gari hizo.

Viazi vya ina mbalimbali ikiwemo viazi vitamu, viazikarai na viazivikuu vipo kwenye vindoo vyenye vipimo tofautitofauti. Vindoo hivi ni vya rangi ya nyekundu, manjano na nyeupe pamoja na vikapu viwili.

Mkono umeushikilia simu janja. Kwenye skrini ya simu kunako orodha ya programu au vitufe vilivyopangika, vikionyesha rangi ya kijani. Mandhari ya nyuma ni hafifu ikionyesha ukuta wa mawe.

Wamama wawili akiwemo mmoja aliyebeba begi mgongoni na mwengine kuvaa nguo ya juu ya rangi ya manjano. Wanatembelea ndani ya duka kubwa la viatu mbalimbali vikiwemo buti ya rangi ya dhahabu na ya kupendeza. Viatu hivi vimepangwa kwenye foleni sehemu ya maonyesho huku chini yao ikiwa na vijisanduku ndogo ndogo.

Eneo kubwa la wazi, lina magari mengi, yakiwemo za aina tofauti tofauti, pamoja na ya rangi tofauti. Ikiwemo ya rangi ya nyeupe, nyekundu, pamoja na nyeusi zikiwa zimeegeshwa. Eneo hilo linaashiria sehemu ya egesho la magari, au kwenye eneo la uuzaji ya magari.

Visagaa vya ndizi venye kuiva tofauti, huku zingine zikiwa zimeiva sana na zingine kutoiva vizuri, vimepangwa juu ya gunia lililotandazwa kwenye sehemu ya wazi. Eneo hilo linaashiria sehemu ya kibanda au sokoni.

Mikono miwili zimebeba hela za noti za Kenya zikiwemo shilingi hamsini na mia moja kwenye mkona wa kushoto. Chini ya mikono kuna kigezo cha kuwekelea pesa labda kwenye benki au kwenye mahala pa biashara. Sehemu inaonyesha eneo maalum ya mhasili.

Besheni mbili za rangi ya kijani pamoja na kiti moto ya mbao. Lipo mbele ya duka lenye rangi ya kijani kwenye mlango pamoja na maandishi ya wakala. Duka hilo lina bidhaa vilivoangishwa pamoja na kabati iliyoko ndani yake. Eneo linaashiria sehemu ya duka au kwenye sokoni.

Bidhaa mbali mbali vilivyopangwa kwenye vijisanduku vyao vikiwemo mboga za kijani, matunda tomato , viazi tamu, karoti, limau pamoja na pilipili zipo kwenye eneo wazi la soko.

Baadhi ya watu wengi wakiwa kwenye harakati ya ununuzi na uuzaji wa bidhaa kama vile ndizi na kadhalika wapo sokoni. Eneo la soko linaonekana kuwa na tope na maji iliyosimama. Hii inaashiria kwamba hali ya anga ikiwa ni ya mvua na baridi, wengi wao wakiwa wamevalia kipuli na jaketi.

Gari nyeusi aina ya pikapu limesimamishwa kwenye eneo iliyo karibu na msitu. Jamaa aliyevaa kofia na miwani, amelishikilia nyuma yake. Pembeni kunako miti mirefu na mimea mingine, kuashiria sehemu ya msitu.

Mboga za majani zenye rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu, nyeupe na kijani, zimewekwa pamoja huku zingine zikiwa zimefungwa kwenye vifungo vya vipimo.

Bunda refu la noti ya pesa limetandazwa na kupangwa kwenye sehemu ya wazi ya onyesho. Noti hizo ni za shilingi elfu moja pesa taslimu ya Kenya. Eneo hilo linaashiria sehemu ya mhasibu labda kwenye benki au eneo la biashara.

Umati ya watu, wakiwemo wanawake pamoja na wanaume, wanatembea kwenye sehemu ya barabara. Upande wa kushoto na wa kulia wa barabara, kunako vibanda vyenye paa za mabati. Huku sehemu nyingine zikiwa na bidhaa zilizoangishwa juu ya vibanda hivyo. Eneo linaashiria sehemu ya sokoni.

Lori kubwa ya mizigo yenye rangi ya kijani iliyofunguliwa mlango wa nyuma lina jamaa ndani aliyevaa nguo nyekundu pamoja na vitungu vilivyo pangwa ndani ya neti zao, upande wa nyuma wa lorri hiyo kunako mwanamke aliyevaa kofia nyeupe huku akiwa ameegmea vitungu vingine vilivyo pangwa kwenye neti zao. Eneo linaashiria mandhari ya sokoni.

Wanaume wawili mmoja akiwa amevalia suti wamesimama karibu methali za kisasa, labda la umeme ndani ya chumba cha maonyesho. Mmoja anaonekana akichomeka au kuchomoa chaji kutoka kwenye gari akionyesha muingiliano na teknolojia gari hilo. Mazingira yameonyesha uwazi wa kisasa ya kupendekeza duka la kuuza magari au eneo la maonyesho.

Viganja vya mkono vimeshikilia bunda refu la noti. Noti hizo ni za shilingi elfu moja, pesa taslimu ya Kenya. Upande wa nyuma kunako kompyuta, ikionyesha mandhari ya benki au kwenye sehemu ya biashara.

Kabati la manguo lenye pande mbili limebeba manguo 𝑚𝑏𝑎𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎𝑙𝑖. 𝑈pande mmoja ukiwa na manguo zilizokunjwa na kupangwa kwa utaratibu, pamoja na nguo moja iliyoangishwa kwenye sanamu ya nguo. Upande mwingine una manguo zingine zilizoangishwa kwenye ndoana ya manguo.

Viganja vya mkono, vimeshikilia noti refu ya pesa. Noti hiyo ina maandishi mwilini, ikiwemo ya Kenya pamoja na elfu moja kwenye upande wa kushoto na kulia. Maandishi haya yanaashiria kuwa pesa hiyo ni pesa taslimu ya Kenya, na ni shilingi moja elfu.

Gari la kifahari lenye muundo maridadi ba rangi ya njano liko kwenye onyesho la kijumba. Juu au paa mwa nyumba kuna taa ya kisasa yanayomulika gari na kuipa muonekano mzuri.

Wanawake watatu waliosimama kwenye eneo la huduma za fedha, wapo kwenye harakati zao za kufanya miamala. Eneo ni pasafi na inaashiria sehemu ya ndani ya huduma.

Kiganja cha mkono kimeshikilia noti ya pesa; shilingi elfu moja pesa tasilimu za Kenya. Kwenye noti hilo kumechorwa rais mstaafu wa Jamuhuri ya Kenya pamoja na jengo refu kuu iliyoko katikati ya jiji kuu ya Nairobi.

Bidhaa mbalimbali vikiwemo viazi vilivyowekwa kwenye kijisanduku cha karatasi, mahindi mbichi, karoti, nyanya pamoja na mboga zingine za majani vipo kwenye eneo la wazi. Juu kumeangishwa ndizi huku vingine vikiwa vimeiva na vingine kutoiiva. Mandhari ya nyuma kunako watu akiwemo mwanamke aliyevaa nguo nyeupe. Eneo linaashiria sehemu ya soko.

Magari mengi ya kifahari yakiwemo ya rangi ya buluu, nyeupe pamoja na nyeusi yameegeshwa kwenye sehemu ya ndani ya nyumba ya kifahari. Sehemu hio ina kuta refu za kusimama yenye ya rangi nyeupe pamoja na paa ya rengi ya nyeupe pia. Eneo hilo lina taa zinazomulika na kuleta mwangaza wa kutosha. Sehemu hio inaashiria eneo la onyesho la magari.

Bango la tangazo la kampuni ya bima ya Madison lina mwanamke aliyevaa kola ya shingo na mkono uliovunjika. Ujumbe mkuu wa tangazo unasema Don't wait until it's too late ikisisitiza umuhimu wa kupata bima ya ajali binafsi.